Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya upasuaji na glavu, akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki, ikionyesha huduma ya kitaalamu ya afya ya meno. Vifaa maalumu vya uchunguzi vinavyotumika, vinaashiria usafi, usahihi na teknolojia ya kisasa inayotukima katika matibabu ya kinywa.

Mtu anayefanya kazi ya kilimo katika eneo la wazi lenye udongo na mimea michache, huku akiwa hana vifaa kinga, jambo linaloangazia uhusiano wa moja kwa moja kati ya afya ya mazingira na ustawi wa jamii. Mandhari hii inaonyesha umuhimu wa utunzaji wa ardhi, upatikanaji wa maji safi na mazingira salama kwa uzalishaji wa chakula salama.

Korido safi ya hospitali yenye sakafu nyekundu iliyong'ara, kuta za kijivu, madirisha ya kioo na milango ya rangi mbalimbali; ikiakisi mazingira ya kisasa yanayozingatia usafi, usalama na ufanisi wa huduma. Mandhari hii inadhihirisha umuhimu wa upangaji wa miundombinu ya hospitali ili kuwezesha upatikanaji rahisi wa huduma.

Mhudumu wa afya aliyevalia kofi jeupe akimuhudumia mgonjwa aliyelala kitandani, katika chumba cha kliniki kilicho na vifaa vya kisasa mandhari hii inaonyesha mazingira ya kitaalamu yenye usafi, huruma na teknolojia ya kisasa inayosaidia utambuzi sahihi wa matatizo ya kiafya.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara, ishara ya utambulisho wa taaluma ya afya kama daktari, muuguzi au mtaaluma wa maabara, akiwa amesimama kwa mtazamo wa kitaaluma mbele ya mandhari tulivu. Vazi hilo linawakilisha uweredi, uadilifu na wajibu katika utoaji huduma za afya au mafunzo ya tiba.

Wahudumu wawili wa afya wakifanya kazi katika mazingira ya hospitali yenye vifaa vya tiba vya kisasa, ikiweko mashine na sikrini ya kuonyesha taarifa ya afya ya mgojwa. Mmoja anashikilia kifaa cha rangi ya manjano, kinachoweza kuwa cha matibabu au ufuatiliaji, huku wengine akifanya kazi kwenye meza ya kimatibabu.

Kijana wa kiume amevaa koti jeupe la maabara, shati, na suruali nyeusi, akiwa na saa mkononi, jambo linalomwashiria kuwa mfanyakazi wa matibabu, au mtaalamu wa afya, kutokanana na mavazi yake ya kitaalamu, yanafanana na yale yanayovaliwa na madaktari, wauguzi, au wataalamu wa maabara.

Mtoa huduma wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga, akimuhudumia mtoto katika mazingira ya wodi ya watoto. Mandhari hii inaonesha shughuli nyingi, lakini ikiwaonesha huduma za tiba kwa watoto, zinazotolewa kwa kutumia rasilimali zilizopo.

Kabati la chumba lenye milango ya kioo, lililopangwa kwa ustadi na lenye dawa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio maalumu, ikiakisi mazingira ya kitaaluma ya duka la dawa au kituo cha afya. Muundo huu unaonyesha umuhimu wa uhifadhi salama wa dawa, usafi na urahisi wa upatikanaji wa dawa kwa wateja au wagonjwa.